Ndizi hizi zimekatwa kutoka kwa migomba yao ishara kwamba zimekomaa. Zina rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa ili kusafirishwa kwenda sokoni.

Shamba hili lina vutia kweli kweli. Mimea yote katika shamba hili ina rangi ya kijani kibichi. Kuna aina mbalimbali ya mimea katika shamba hili. Kuna ndizi, kuna mahindi na kadhalika.

Mmea huu ni mhindi ambayo bado uko shambani na haujakomaa. Una rangi ya kijani kibichi .Mmea huu umevamiwa na wadudu ambao wanatoboa mashimo katika matawi yake.

Ngombe huyu ana rangi nyeupe , vile vile ana madoa doa ya rangi nyeusi. Yuko katika zizi la kisasa. Anakamwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukama ngombe.

Ng'ombe huyu ni wa maziwa mwenye rangi nyeuepe na nyeusi. Yuko katika sehemu ya kukaa mang'ombe. Na anakamwa kwa kutumia mashini ya kisasa ya kukama ng'ombe.

Ndizi hii ina rangi ya kijani kibichi. Iko kwenye mgomba wake. Inavutia kweli kweli na inakaribia kukomaa na itakapokomaa itakuwa tayari kukatwa ili kupelekwa sokoni.

Ngo'mbe hawa wenye rangi nyeusi , nyuepe na vile vile wale wenye madoadoa kati ya nyeupe na nyeusi wako katika zizi la kisasa. Mfanyakazi huyu ambaye amevalia nguo za rangi bluu anawapa chakula .

Mwanadada huyu ambaye amevalia kofia ya rangi nyeupe, na nguo za rangi nyeusi, anamkama ng'ombe ambaye ana rangi nyeupe kwa kutumia njia za kitambo za kukama ng'ombe.

Ng'ombe huyu mwenye rangi nyeusi na nyeupe, yuko katika zizi lake ambapo wanapata chakula, vilevile ng'ombe huyu anakamwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukama ng'ombe akila chakula.